Picha hii inaonyesha mwanamke ameketi kwenye meza nyeupe akitumia komputa yake ndogo. Anaonekana akifanya kazi au kusoma akiwa amezungukwa na vitabu na vikombe. Nyuma yake kuna jiko la kisasa na chumba kidogo cha kulala juu. Mazingira ni tulivu na ya nyumbani.

Dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao na elimu ya kisasa. Kituo chake ni komputa mpakato iliyounganishwa na vifaa mbalimbali vya masomo kama vile darubini, kikokotoo, miwani ya macho na pia vitabu vilivyofunguliwa na vingine vimefungwa.

Kijana mmoja amevaa miwani na shati ya denim akitumia kompyuta ndogo akiwa ameketi kwenye meza. Anatabasamu usoni akionyesha furaha au umakini anapofanya kazi.

Watoto wanne wanaonekana wakiangalia kompyuta ambayo imeekelewa kwa meza yenye imejengwa na mbao. Kompyuta iko na rangi nyeusi. Wanaonekana wakitazama huku mmoja wao akiwaelezea matukio yanayofanyika.

Michoro ya kisasa inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Kompyta kubwa ya mezani iko Katikati ikiwa na video inayoonekana kwenye skrini yake. Mwanamke ameketi juu ya rundo la vitabu akitumia kompyuta dogo.

Mwanamke mmoja anaangalia kompyuta yake kwa umakini sana. Inaonekana vitabu. Amekalia kiti cheupe na amevalia miwani ya rangi nyekundu. Juu ya meza kunaonekana kukiwa na vitabu vingi sana.

Mwanaume ameketi nyuma ya kompyuta ndogo akiwa amevaa vipaketi za sauti za masikio na anashiriki katika mkutano wa video . Skrini ya kompyuta inaonyeshana watu kadhaa wote wakiriski ukutano. Mikono yake inaonekana ikishika kalamu ikionyesha umakini wake katika mkutano.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo, akiwa ameketi kwenye meza, amevalia sweater ya rangi ya kahawia, isokolea, na shati ya blue ndani, na ana nywele fupi zilizosokotwa.

Mikono miwili inaonekana ikitumia kompyuta ndogo huku kidole kimoja kikiwa kimeguza skrini ikionyesha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa. Kwenye skrini ya kompyuta picha ya vidole inaonekana ikicheza na mikono iko. Faili za ofisi zimetawanyika juu ya kibodi.

Mwanaume kijana mwenye asili ya kiafrika akiwa na miwani duara na vipokea sauti vya masikioni ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia shati la rangi ya dhahabu iliyokolea akitabasamu kwa upole huku akiangalia skrini ya kompyuta.

Mchoro wa watu wanne waliokaa karibu na meza yenye ubongo la duara. Kila mmoja akiwakilishwa na rangi tofauti ya kiti chake. Katikati ya meza kuna globu inayoonyesha ramani ya dunia.

Mwanaume ameketi kwenye meza nyeupe akitazama mhadhara wa mtandaoni kupitia kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta mwanamke mwenye nywele ya dhahabu anaonekana akieleza ubaoni. Mwanafunzi huyu ameshika kalamu mkononi, anaandika na daftari lililo wazi. Katika sehemu ya nyuma ya picha, watu wengine wanaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta zao.

Kijana mmoja ameketi kwenye meza ndefu akitumia kompyuta ndogo akiwa katika eneo linaloonekana kuwa mkahawa au nafsi ya kufanyia kazi.

Elimu ya mtandaoni ikijumuisha kompyuta ya mkononi iliyo wazi katikati. Kwenye skrini ya kompyuta kuna kitabu wazi kilicho na kurasa wa kushoto unaonyesha kiduve cha kuchezea cha video na ubao wa maendeleo na ukurasa wa kulia unaonyesha vipengele vya maandishi na rafu.

Wasichana wawili wakiangalia kwa makini kompyuta kibao, msichana wa kushoto amevaa vazi la blue ,na hijabu nyeusi. Akimtazama yule mwingine na kuashiria kitu kwenye skrini. Msichana wa kulia amevaa vazi la kijani kibichi lenye michoro ya njano.

Kompyuta mpakato ya kisasa imewekwa mbele ya kitabu kikubwa cha blue , zote zikionyeshana taswira mbalimbali za elimu na kujifunza. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya mwanafunzi katika darasa.

Kundi la wasichana wadogo wanafunzi wakiwa wameketi wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao wakiwa kompyuta ndogo za mikononi. Wasichana hawa wamevalia hijabu za rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe, blue na nyekundu. Wasichana wawili wa mbele wanaonekana wakitabasamu na kujifunza vifaa vya kiteknolojia.

Kijana ameketi kwenye meza ya mbao akijishughulisha kikamilifu na masomo ya mitandaoni. amevaa sweta yenye milia ya rangi ya bluu, nyeupe na nyeusi na mikono yake imeinuliwa akishikilia kalama tayari kuandika. Kompyuta ya mkononi imewekelewa mbele yake ikionyeshana mwalimu mwanaume akifundisha kwenye ubao mweusi. Upande wa kushoto wa kompyuta kuna rundo ya vitabu lilivyofungwa kwa rangi ya machungwa.

Mwanaume anaonekana akiwa amevaa miwani na vipoeka sauti vya masikioni, akifanya kazi kwenye meza iliyojaa nyaraka. Amevaa shati la blue lenye mikono mirefu na anaonekana akichunguza karatasi ziliomo mbele yake.

Mkono wa binadamu ukielekeza kwenye ikoni inayowaka ya bluu yenye balbu ya mwanga na kofia ya kuhitimu ndani yake ikiashiria dhana ya elimu na ujuzi.

Kundi la vijana kadhaa, wanaume, wakiwa wamekusanyika karibu na meza nyeupe wakitumia kompyuta zao za mikononi. Kila mmoja wao anaonekana akijishughulisha na kazi yake kwenye kompyuta, huku wengine wakibadilishana mawazo. Mmoja wa kijana amevalia shati la zambarau, ana vichwa vya sauti na anaonekana akizungumza na mwenzake.

Wasichana watatu wadogo, wote wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya buluu na nyekundu wamejikusanya karibu na kompyuta mpakato. Mmoja wao anatumia kidole chake kuonyesha kitu kwenye skrini, huku wengine wakitazama kwa umakini.

Kiolesura cha kompyuta kinachohusiana na jukwaa la kujifunza mtandaoni, labda kozi inayoitwa kushoto kuna orodha ya maduri na masomo yakionyeshwa. Sehemu kuu ya skrini inaonyesha vidole ya Youtube ikiwa na kitufe cha kucheza katikati. Picha ya mahadri ya video inaonyesha mtu amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa vizuri zikielekea ubaoni. Kuta za darasa zina rangi ya kijivu na nyeupe na kuna mabango ya kielimu yaliyoandikwa ukutani.

Maabara kubwa na safu yenye benchi ndefu nyeupe na sehemu ya kazi nyeusi. Kuna sinki nyingi bombani kando ya kila benchi zikiashiria kuwa imeundwa kwa majaribio ya kemia.

Chumba kidogo cha kulala chenye godoro ndogo na milia mieusi na mieupe sakafuni. Juu ya godoro kuna blanketi yenye rangi nyekundu na nyeusi lenye miradi na mito miwili.

Kitanda chenye matandiko meupe na mito miwili iliyopangwa kwa umaridadi ikionyeshana mazingira ya kupumzika na starehe. Mto wa karibu una milia ya kahawia na kijivu ukiashiria muundo na umaridadi. Mto wa pili uliowekwa kwa umbali kidogo una muundo sawa lakini unazingatia sehemu ya nyuma.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kilichotandikwa shuka ya kijani. Juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya kuzuia mbu iliyoning'inia. Kuta za chumba zina rangi ya njano isiyokolea na kuna msalaba mdogo.

Darasa la kisasa linaonekana likiwa tupu, likiwa na madawati na viti vya rangi nyekundu, vilivyopangwa kwa safu. Skrini kubwa ya runinga imetundikwa ukutani mbele. Ikionyesha matumizi ya teknolojia katika elimu. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya chumba, na taa nyeupe zinatoa mwanga wa ziada.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wanaruka juu karibu na wavu wakijaribu kuzuia mpira wa manjano na buluu. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu yenye namba 12 na mchezaji mwingine amevaa jezi ya kijani. Nyuma yao kuna watu wengi wanao tazama mchezo na pia kwao mpira wa wavu unaonekana wazi.

Chumba kinachoelekea kuwa hosteli au chumba cha kulala kwenye kitanda viwili vya ghorofa. Kitanda cha kwanza kina godoro nyeupe na nguo za kulalia kilichokunjwa vizuri. Dirisha kubwa la kioo huonyesha jengo la nje na miti michache. Kioo kubwa ambacho kinaonekana kuwa kwa mlango.

Darasa kubwa lenye madawati mengi na viti vimepangwa kwa safu nadhifu tayari kwa wanafunzi. Madawati yana nyuso za rangi kijivu na viti vyeusi na rangi za kijani na nyekundu. Madirisha makubwa yanaonekana.

Chumba kilicho na milango mbili ya rangi ya hudhurungi inaonekana ikiwa na sakafu nyeupe ambayo inadhibitisha usafi. Hiki chumba inaonekana ni chumba cha masomo ya shule chenye kinaekangwa vitabu na watu wanaonekana wakiwa huko nje.

Basi kubwa la shule lenye rangi angavu ya manjano limesimama barabarani ikiwa na maandishi meusi yameandikwa kwa wazi. Magurudumu meusi yanatoa utofauti wa rangi na mwanga wa jua unaangaza juu ya uso wake ukionyeshana hali ya hewa nzuri.

Chumba kikubwa kinaonekana kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyopakwa rangi ya samawati. Kila kitanda kina godoro jeupe na baadhi ya nguo zilizokunjwa juu yake. Wanafunzi wawili wanaonekana wamelala au kupumzika kwenye vitanda vya chini. Dirisha vinaonekana kwa nyuma likiwa na mapazia mepesi.

Chumba kidogo kina kitanda cha ghorofa kikiwa na matandikio tofauti kwa kila, juu ina shuka ya kijani kibichi na nyeupe huku ya chini ina shuka ya rangi ya kijivu na nyeupe, dirisha lenye mapazia ya rangi ya kahawia inaonekana upande wa kushoto.

Jengo la ghorofa nyingi linafanana na hosteli au kaazi za wanafunzi nchini kenya. Kuta za jengo zina rangi ya machungwa nyepesi na milango ya bluu. Kuna ghorofa ndefu zilizowazi kwenye kila ghorofa.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya orofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina maghorofa na baadhi vikiwa na vitu vya kibinafsi kama vile ndoo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha kwanza kiko kati kati ya picha kikiwa na godoro iliyofunikwa na shuka lenye maua na mto wenye rangi ya waridi na buluu. Sehemu ya juu yake ina ukanda wa rangi zambarau. Nyuma ya kitanda kuna dirisha kubwa iliyofunikwa na pazia.

Chumba chenye vitanda vitatu vikiwa na vishuka vya vijani vilivyotandikwa vizuri. Kila kitanda kina neti nyeupe ya kuzuia mbu iliyoning'inia juu.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu zinazopanda juu. Kila kiti kimezungukwa na meza. Dari ina taa nyingi za mraba na kuna madirisha makubwa upande wa kushoto, yanayoingiza mwanga wa asili.

Chumba cha darasa kilicho na meza na viti kadhaa vya ukubwa tofauti vikipangwa kwa njia mbalimbali. Kuta zimepambwa kwa mapambo yaliyo na picha za wanyama na vitu vingine. Inaonekana hii ni darasa la kusomea na liko wazi hadi na wanafunzi.

Maktaba au chumba cha kusomea chenye mwanga mwingi na hewa. Wanafunzi au watu wazima kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu wakisoma vitabu au wakifanya kazi zao. Baadhi yao wameshika karatasi na kalamu wakionyesha kuwa wamechukua madokezo.

Maabara ya kisasa ya sayansi iliyopangwa vizuri na ikiwa tupu ikisubiri wanafunzi. Kuna safu ndefu za meza za kazi zilizotengenezwa kwa mbao zikiwa na nyuso nyeusi za kudumu ambazo nirahisi kusafishwa. Kula meza ina sinki iliyowekwa na bomba la maji. Juu ya kila meza kuna miundo ya chuma inayotumika kushika vifaa vya maabara kama vile glasi na bomba za majaribio.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa na kuta za rangi ya matofali nyekundu na nguzo za rangi ya waridi. Kila ghorofa lina vizuizi vyeupe vya chuma, madirisha mengi yenye fremu ya chuma ya milango yanaonekana. Hii inaonekana ni kama shule.

Chumba hiki kikubwa chenye kuta nyeupe kina rundo la kitanda vya nyumba vilivyopangwa kwa safu, vikionyeshana mazingira ya mabweni au kambi. Vitanda vingi havina watu, ingawa baadhi vina magodoro na blanketi. Upande wa kulia wa picha kuna madirisha iliyoruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Darasa tupu lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa vizuri. Kuna safu nyingi za madawati na viti zikionyesha kuwa darasa lina uwezo wa kuchukua wanafunzi wengi. Madawati ya rangi ya hudhurungi na viti vimeunganishwa kwenye madawati. Kuna kuta za darasa zimepakwa rangi ya bluu na kuna dirisha refu lenye mapazia ya chuma au mbao.

Jengo la ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe ya kijivu na paa la vigae vya kahawia. Linaonekana kama shule au kituo cha kulelea watoto. Mbele ya jengo,

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya gorofa kikionyesha mazingira safi na rahisi Vitanda vyote vimetengenezwa kwa mbao na muundo dhabiti. Kila kitanda cha gorofa kina ngazi ndogo za chuma nyeusi zinazowekwa kwenye kitanda cha juu. Mashuka meupe na magorofa safi yamepangwa vizuri kwenye vitanda vyote yakionyesha usafi. Chumba kina kuta za rangi nyepesi na dari ya mbao.

Maktaba ya simu, au maktaba ya basi, ikiwa na rafu zilizojaa vitabu, nafasi hii inaonekana kuwa nyembamba ikionyesha kuwa imebadilishwa kutoka kwenye gari la kawaida, labda basi. Kuna safu mbili ndefu, za rafu za vitabu zikiwa zimejaa na vitabu vya rangi, ukubwa mbalimbali.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vilivyotenegenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia iliyokolea. Godoro la buluu nyepesi na mto wa rangi unaonekana. Upande wa kulia kuna jozi ya viatu.

Sherehekea kiti cha buluu cha ukumbi wa michezo au darasa kikiwa na muundo maridadi na vitendo, kina kiti na sehemu ya nyumba iliojaa vikiwa vimefunikwa kwa kitambaa cha buluu chenye rangi angavu.

Picha hii inaonyesha kundi la wanafunzi au washiriki wameketi katika chumba cha mikutano au darasa. Wamekaa kwenye meza za duara na za mstatili wakimsikiliza mzungumzaji asiyeonekana. Wengi hao wanaonekana wakiwa makini wakishiriki katika kikao cha elimu au mkutano.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha ukiwa na viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu ndefu. Sehemu ya chini ya ukumbi ina viti vingi vilivyopangwa katika sehemu mbili zilizotenganishwa na njia kuu.

Ukumbi mkubwa wenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndfu zinajitokeza wazi. Viti hivyo vinaonekaa kuwa vya rangi vya kijivu au nyeusi na vimepangwa kuelekea kwa jeusi lililo mbele. Juu ya jukwa kuna meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cha buluu

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyopangwa juu ya chini, hivyo vina matandiko vya rangi ya waridi. Kuna meza ndefu ya kusomea lenye kiti cha buluu kilichowekwa mkabala. Juu yake kuna rafu zenye vitabu na vifaa vingine viliyopangwa vizuri.

Chumba chenye vitanda viwili vya orofa vyote vikiwa vya mbao zenye rangi ya kahawia iliyokolea. Kitanda kina magodoro meupe na mashuka kuashiria kua viko tayari kutumika.

Huu ni mtazamo wa chumba cha kisasa cha studio ambacho kina mipangilio wazi wa jikoni na nafasi ya kulala. Jikoni ina kaunta nyeupe, sinki, kabati za juu chini za rangi za kijivu na nyeupe na pia kuna vifaa kadhaa vya jikoni vinavyowekwa juu ya kaunta.

Mchezaji wa mpira wa kikapu aliyevalia jezi nyekundu na kaptura nyeusi ameruka juu akiwa tayari kurusha mpira kuelekea kikapu. Mkono wake wa kulia umenyooka kuelekea kikapu huku mikono yake ikishika mpira kwa uhakika. Mbele yake mchezaji mwingine amesimama akimwangalia.

Lango la shule ambapo kuna kibao cheupe chenye maandishi la shule na nembo ya msalaba karibu na kibao hicho. Bendera ya Kenya imepepea juu ya nguzo ndefu. Eneo lote limepangwa kwa mimea ya kijani iliyopunguzwa vizuri.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika mwenye miaka ya ishirini amesimama mbele ya rafu ndefu ya vitabu zilizojaa maarifa. Amevalia shati jekundu lenye mikono mifupi na suruali nyeusi. Amebeba begi la mgongoni lenye rangi ya kijivu akionyesha labda anatoka au anaenda darasani.

Kijana ameketi kwa utulivu kwenye sofa nyeupe akisoma kitabu kwa makini. Amevalia shati la denim la rangi la bluu, fulana nyeupe ya ndani na suruali nyeusi. Anaonekana amejikita kwenye, anasoma akionyeshana bidii na umakini. Nyuma yake na pande zake kuna rafu kubwa zinazojaa vitabu zikifika hadi dari likionyeshana uhusiano mkubwa wa machapisho. Sakafu ni za mbao.

Mwanamke na mtoto wa kiume wakiangalia kompyuta ya mkononi. Mtoto wa kiume ambaye anaonekana kuwa na umri wa miaka kama mitano, amevaa shati ya blue lenye milia nyeupe na anaonekana kushangazwa na kile anachokiona kwenye skrini.

Kwenye meza nyeupe, wanawake wawili wamekaa wakitumia kompyuta ndogo. Mmoja amevalia fulana ya rangi ya zambarau na kofia nyeusi. Wanonekana wakichunguza. Huyo mwingine akiwa amevaa shati la miraba la kijani.

Darasa lenye wanafunzi kadhaa na walimu waliyetumia kiti cha magurudumu. Mwalimu anaonekana akishikilia mfano wa molekuli akionyeshana kwa wanafunzi wake. Wanafunzi wamekaa kwenye dawati na mmoja akiwa ameinua mkono kuonyesha usidiki. Kuna maua meupe nyuma yake na meza iliyokuwa na vitu mbalimbali.

Watoto wawili wadogo wakicheza kwenye sakafu ya bluu na njano. Mtoto aliye mbele amekaa na anaonekana akichunguza kitu kilicho ndani ya kikapu cha kijani. Mtoto mwingine aliyevaa shati lenye mistari ya picha ya mbweha.

Mtoto mdogo mwenye umri ya shule ya msingi akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu akitazama kwa furaha na kucheka. Amevalia shati ya mistari ya buluu na nyeupe na kifaa cha kusaidia mwili chenye rangi nyekundu. Mbele yake kuna meza ndogo ya mbao ikiwa na toi ya mbao yenye rangi mbalimbali.

Watoto wawili wa kiume wakiwa wameketi kwenye dawati la rangi ya bluu iliyochakaa ndani ya darasa. Mtoto wa kiume aliye upande wa kushoto amevaa shati ya bluu na anaonekana akipunga mkono juu kama kwamba anataka kujibu swali au kuzungumza.

Katikati mwa maktaba mwanamke mmoja ameketi chini, akisoma kitabu kikubwa kwa kundi la watoto sita wadogo. Watoto hao wameketi kwa makini kumzunguka huku mmoja wao mtoto wa kike mwenye nywele za dhahabu akimwangalia moja kwa moja mwanamke huyu.

Mwanamme na mwanamke wawili wakiwa wamesimama karibu na printa wakiwa wameshika vitu zilizo chapishwa. Amevaa shati la rangi ya waridi na suruali nyeusi akishikilia vitu viwili vidogo vya bluu na kijani kibichi. Mwanamke amevaa shati jeupe na koti la kijivu akishikilia vitu viwili vya rangi ya chungwa na manjano.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndeu zilizosokotwa akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevalia rinda la zambarau na amewekelea ubakani wake kwenye simu ya mkononi anayoishikilia mkononi mwake. Mbele yake kuna dawati la mbao lenye kompyuta mpakato iliyo wazi na daftari lililofunguliwa.

Watu watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato labda wakifanya kazi pamoja au wakijifunza kitu, upande wa kulia mwanaume mwenye miwani ya macho ameketi kwenye kiti cha ghurudumu akiwa amevaa shati jeupe la mikono mirefu na anaonekana akitumia kompyuta mpakato ya yake nyeusi. Nyuma yake kuna mwanaume mwingine mwenye shati la kijivu amesimama.

Mwanaume mwenye ugonjwa wa Down akivalia fulana yenye milia myekundu na mieupe anaonekana akitabasamu kwa furaha ameketi kwenye meza. Mikono yake imewekwa juu ya daftari lililowazi huku akishika kalamu.

Kijana mdogo akiwa ameketi kwenye dawati akitabasamu na kuandika kwenye kitabu chake cha daftari . Amevalia shati ya rangi ya chungwa na anatumia kalamu ya kijani kibichi kuandikia. Mbele yake kuna vitabu vya daftari wazi, kalamu za rangi mbalimbali.

Mwanamke na kijana wakicheka kwa furaha wakiwa wameketi pamoja kwenye meza ya mbao. Mwanamke huyo mwenye nywele nyeusi zilizofungwa amevaa shati jeupe na anaonekana akishikwa mkono wa kijana huyo. Kijana huyo amevaa shati ya bluu yenye mistari inaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu ingawa sehemu kubwa ya kiti haionekani.

Darasa la sayansi au maabara, ambapo wanafunzi wanajifunza kutumia hadubini. Mwalimu mwanamke aliyevaa koti la rangi nyingi amesimama karibu na mwanafunzi wa kiume aliyevaa fulana ya njano.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu amevaa shati ya rangi waridi. Amekaa chini akitabasamu kwa upendo, anaonyesha kitabu mvulana mlemavu, ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mvulana huyu ambaye anaonekana kama kijana amevaa shati la kijivu lenye milia akitabasamu.

Watu wanne wamekusanyika karibu na meza ya mbao katika chumba kinachoonekana kuwa cha mkutano au darasa chenye viti vingi vya ngozi nyeusi vilivopangwa kwa safu nyuma yao mama mmoja ameketi upande wa kushoto akiwa amevaa fulana ya rangi ya kahawia.

Mwanafunzi na mwalimu wao katika darasa la sayansi, mwalimu akiwa amevaa shati yenye michoro ya maua amesimama akimsaidia mwanafunzi wa kiume aliyevaa fulana ya njano anayetumia hadmidi. Mwanafuzni huyu anaonekana kujishugulisha.

Mwanamke mchanga mwenye nywele nyeusi zilizofungwa nyuma akiwa amevaa shati la rangi ya kijani kibichi, na vichwa vya sauti vyeupe, anaonekana akitabasamu, na anaonekana akishughulika na kazi yake. Mwanamke huyu ameketi mbele ya kifaa, kinachofanana na kibodi maalum au la pnyesho la dial , akitumia mikono yake kuandika, au kusoma. Juu ya meza, kuna kifaa cha ziada cha kiteknolojia.

Msichana mwenye nywele ya rangi ya dhahabu na sura ya kujali anajisurika kikamilifu na usomaji wa kitabu kilicho wazi mbele yake. Kidole chake cha msaada kimeelekezwa kwenye mstari wa maandishi.

Msichana mdogo amevaa miwani ya zambarau akijishughulisha kikamilifu na michezo wa mbao. Mkono wake unaonekana wazi, ikishikilia kipande cha michezo chenye rangi ya buluu.

Darasa la chekechea vimejaa watoto wadogo walioketi kwenye viti vidogo vilivyopangwa katika duara. Walimu wawili wako katikati, wakishirikiana, na wanafunzi. Wengine wamejikita katika shughuli mbalimbali, mmoja akiandika kwenye ubao na mwingine akitumia kifaa cha kieletroniki.